Mwanafunzi ambaye yuko kwenye somo lake la kidijitali anatumia tarakilishi iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya tarakilishi hiyo kuna picha za watu wengine ambao huenda pia wanafurahia somo hilo. Kuna madaftari juu ya meza na hata pia taa ambayo inasaidia kuleta mwanga wakati somo hilo linaendelea.

Mwanadada huyu ameketi juu ya kiti cheusi, huku akionekana kutumia tarakilishi iliyo mbele yake, huenda akifuatilia somo lake la kidigitali. Kuna kalamu ipo juu ya meza na nyuma kwenye ukuta kumetundikwa picha tofauti tofauti.

Kwenye veranda panaonekana mito miwili. Kando ya mito hiyo kuna meza, juu yake kuna tarakilishi ambayo inaonekana kutumiwa. Anayeitumia tarakilishi hii anayepiga chapa yaani huenda anajitahidi kuboresha ustadi wake katika kupiga chapa haraka.

Mwanadada anayeonekana kuwa makini sana kwenye tarakilishi yake ambayo ni ya rangi nyeusi. Ana simu kando yake pamoja na vitabu ambavyo vimefunguliwa; ishara ya kwamba anakazia uangalifu kile anachokisoma kwenye tarakilishi yake.

Mikono miwili inaonekana kutumia tarakilishi. Mmoja ukiweza kuonyesha kwenye skirini ya tarakilishi hiyo. Mkono huu una saa ambayo pia ni ya kidijitali.

Tarakilishi ambayo skrini yake inaonyesha picha za watu mbalimbali, baadhi wakiwa wa kike na wa kiume. Ishara ya kwamba huenda wanajishughulisha na somo la kidigitali. Nyuso zao zinaonekana kuwa za kutabasamu, ishara ya kwamba wanafurahia somo lao.

Bango hili linaonyesha aina tofauti ya masomo ambayo wengi wanaweza kufanya kupitia intaneti, kati ya masomo haya kuna sasomo ya kujifunza mengine ya kibiashara, na hata wengine wanaweza kufanikiwa kufanya masomo yao ya kuwafundisha wengine.

Binti ambaye ana rangi za hudhurungi akionekana kuwa huenda ni mwanafunzi wa chuo ikuu; ana tarakilishi mbele yake na pia simu mkononi, ishara ya kwamba anaendelea na masomo yake ya kidijitali. Ameshikilia kalamu ambayo huenda inamsaidia kunakili ndani ya daftari lililo juu ya meza.

Wavulana wawili pamoja na wasichana wawili ambao wamevalia barakoa, wanaonekana kuwa makini sana kwenye vifaa vyao vya kielektroniki ,huenda wanahudhuria mkutano wa kidunia kuhusu kupeana ripoti ya COVID kumi na tisa.

Binti huyu mwenye umri wa kadri anaonekana kuwa na uso uliochangamka. Huenda kwa sababu anafurahia somo lake la kidigitali ambalo anafanya kupitia tarakilishi ilio mbele yake. Binti mwenyewe ameweza kuvalia nguo yenye madoa ya samawati na kando yake pana kalamu ambazo huenda anatumia katika uandishi.

Binti mwenye umri wa kati, huenda akionekana kuwa mwanafunzi wa chuo kikuu amevalia shati lenye rangi ya samawati anatumia kalamu kunakili hasa mafunzo ambayo pata kupitia talakilishi iliyo mbele yake, kwenye skrini kuna mwanadada ambaye huenda ndiye mwalimu katika somo hilo.

Wanafunzi wapo kwenye harakati za kuendelea na somo lao la mtandao. Mwanafunzi mmoja anaonekana kumtazama mwalimu kwenye skrini iliyo mbele yake ya tarakilishi, ana nakili akitumia mkono wake wa kulia kwenye daftari lililo juu ya meza mbele yake.

Wanafunzi wanafurahia masomo ya kidijitali. Kwa mbele kabisa, mwanafunzi huyu wa kiume anamfuatilia kwa umakini kabisa mwalimu wake kupitia tarakilishi iliyo mbele yake. Ananakili yote ambayo mwalimu anamweleza kwenye daftari lake.

Bango la matangazo ambalo linatangaza vifaa tofauti na mambo yanayohusika hasa kwa masomo ya kidijitali. Kati ya vifaa hivyo ni tarakilishi, madaftari, simu za mkononi, miwani na vitu vingine vingi.

Binti ambaye ameketi kwenye kochi anaonekana kufuatilia somo la kidijitali linaloendelea. Binti huyu anatumia tarakilishi yake ya mkononi kufanya somo hilo. Anamkazia fikra mwalimu ambaye anaonekana kupitia video, ambayo huenda anaeleza jambo fulani muhimu kwenye funzo hilo . Binti huyo ananukuu kile ambacho mwalimu anafundisha.

Huenda ni wakati wa somo la kidijitali, mwanafunzi huyu ambaye ameketi tuli anaonekana kumkazia uangalifu mwalimu wake ama pia huenda wanafunzi wenzake kupitia kifaa chake cha kieletroniki ambacho ni tarakilishi.

Ndani ya chumba hiki pana mwanaume mzungu aliye na nywele za kahafadhia anakompyuta iliyo juu ya meza, meza ambayo ni ya rangi nyeusi. Kikombe cha chai kipo juu ya meza na pia karatasi za sashi zinazotumika kukausha mikono baada ya kunawa.

Mwanafunzi msichana mwenye umri wa kadri, huenda yupo katika harakati za kujifunza kupitia mtandao. Ameshikilia kitabu huku akionyesha picha huenda kuwasaidia wanafunzi wenzake pamoja na mwalimu kuandamana naye. Mbele yake kuna glasi ambayo ina sharubati ya chungwa. Vilevile, anatumia kipokea sauti cha sikioni.

Tarakilishi nyeusi juu ya meza inayoonekana kutumika kwenye skrini yake kuna picha mbali mbali ambazo zinatazamwa. Kando ya tarakilishi hiyo kuna kitabu, kalamu, kikombe, pamoja na tunda kwa umbali. Kitabu pamoja na kalamu vinamsaidia mtumizi wa tarakilishi hii kuweza kunakili mambo muhimu anayosoma.

Mwanamke aliyeketi kwa asili ya kizungu ameweza kuweka tarakilishi kwenye paja lake huku akiifungua tayari kuweza kuendelea na masomo yake ya mtandao. Mwanafunzi mwenyewe amevalia shati lenye rangi ya samawati.

Wakati wa somo la kidigitali. Huyu ni mwalimu ambaye anaendeleza somo lake kupitia mtandao. Mwalimu huyu ana tarakilishi ya mkononi ambayo anatumia na pia kuna skrini ambayo inamsaidia kuona wanafunzi wake wote.

Binti mdogo aliye na nywele zenye rangi nyeusi anafurahia somo lake la kidijitali akitumia tarakilishi iliyo mbele yake. kwenye skrini kuna mwanamume ambaye huenda ni mwalimu wake anayemwonyesha vidole ishara ya kwamba somo lao linaendelea vizuri.

Bango linaloonyesha masomo ya kidijitali, kwenye bango hili kunaonekana, wanafunzi ambao wameketi wakitumia tarakilishi, na pia vitabu, kunaonyesha kwamba huenda wengi wanaweza kufanya masomo yao kwa njia ya kidijitali, na bado waweze kuhitimu.

Bango linaloonyesha masomo ambayo yanaweza kufanywa kwa njia ya intaneti. Kwenye bango hili, pana simu ya mkononi, kitabu, na hata pia kuonyesha kuhitimu, ishara ya kwamba, masoma yakidigitali ya naweza kumwezesha yeyote, kuendeleza masoma yake, na kuweza kuhitimu.

Tarakilishi inamsaidia mwanafunzi kuweza kunakili maandishi tofauti tofauti kutoka kwenye kitabu kilicho mbele yake. Juu ya kitabu kuna simu na hata kando yake kuna daftari pamoja na kalamu.

Juu ya meza pana tarakilishi ambayo skrini yake inaonyesha maandishi Online Education yaani masomo ya mtandaoni. Kando ya tarakilishi hii pana kikombe cha chai labda kuashiria kuwa wakati wa somo la kidijitali unaweza kunywa kikombe chako cha chai.

Wanafunzi watatu walioketi chini ya mti wanaonekana kuburudishwa na somo au masomo yao yanayoendelea ya kidijitali. Wanakazia fikra zao kwa mdarisi wao anayeendeleza somo hili, wanatumia kompyuta ya mkononi.

Mwanadada ambaye uso wake unaonekana kutabasamu; ana nywele za hudhurungi. Amevalia shati lenye rangi ya samawati na anaonekana kuwa makini sana kwenye tarakilishi yake; huenda anapoendelea na somo lake la kidijitali. Kando yake kuna gilasi ya maji na hata pia daftari ambalo ananakili mambo muhimu.

Wanafunzi wa kike pamoja na wa kiume, ambao wanaonekana kukazia fikra kompyuta ilio mbele yao. Nyuma yao pana mwelekezi ambaye huenda ni mwalimu anayewasaidia kutambua mambo ambayo huenda hawayajui kupitia kwenye kompyuta hio.

Msichana mzungu aliye na nywele za hudhurungi, anaonekana kuwa makini sana kwa kifaa chake kilicho cha kielektroniki. Akiwa amevalia miwani, huenda anatazama video kupitia tarakilishi yake ya mkononi. Kwenye mkono wake wa kulia, ana kalamu ambayo huenda anatumia kunakili.

Mwanadada mzungu aliye na nywele zenye rangi nyeusi anaonekana kujishughulisha kwa kutumia tarakilishi yake, huenda katika masomo ya kidijitali. Nyuma yake pana jiko la kupikia, ishara ya kwamba somo la kidijitali linaweza kufanyika mahali popote pale.

Wasichana watatu ambao wamevalia sare wakiwa ni wanafunzi. Nywele zao nyeusi zikiwa zimeshikwa na kuwekwa maua yenye rangi nyekundu. Nyuso zao zinaonekana kufurahia hasaa kwa wanacho kitazama kupitia tarakilishi iliyo kwenye mapaja yao.

Bango linaloonyesha somo la kidigitali linaendelea, kuna binti ambaye ameketi juu ya kiti na anatumia tarakilishi yake kuweza kuendeleza somo hilo, kuna daftali kwenye mkono wa kushoto ambalo anatumia labda kunukuu yale ambayo anasikiliza. Kuna vifaa vingine pia juu ya meza kitia ndani simu ya mkononi.

Binti ambaye anaonekana kuendelea na somo lake la kidijitali. Uso wake unaonekana kufurahia na kuridhika huku akimkazia fikra mwalimu ambaye anaonekana kwenye skrini ya kompyuta yake. Vile vile anatumia kalamu kuweza kunakili kwenye daftari lake, mambo ambayo mwalimu wake anamfundisha.

Binti mdogo mwenye umri wa kadri akionekana kuwa katika harakati za masomo yake ya kidijitali. Anatumia kalamu kunakili, mbele yake kukiwa na kompyuta yake ya mkononi na hata pia vitabu vilivyopangwa.

Darasani wakati wa somo la kidijitali. Mwalimu anaonekana kuwa na wanafunzi wake wa kiume na wa kike. Wanafunzi hao wanaonekana kuwa makini sana wakati mwalimu anaeleza jambo kwenye tarakilishia ambayo anaitumia.

Binti anayeonekana kuendeleza masomo yake akitumia mfumo wa kidijitali. Anataumia daftari lake pamoja na kalamu kuweza kunakiri kile ambacho anafanyia utafiti kutoka kwenye tarakilishi hiyo. Binti mwenyewe amevalia vazi lenye rangi ya machungwa.

Trakilishi ambayo kwenye skiri kuna maandishi E-learning . Kando yake pana vifaa tofauti vinavyotumika katika kuhakikisha kwamba masomo ya kidigitali yanafanikiwa. Kati ya vifaa hivyo ni pamoja na madaftari.

Bango la matangazo linalohusiana na masomo ya kidijitali lina mwanafunzi ambaye ameketi akiwa na tarakilishi mbele yake na ndani ya tarakilishi pana mwalimu ambaye anajitahidi kuhakisha kwamba mwanafunzi anapata masomo yanayohitajika kabla ya kuhitimu.

Binti mwenye umri wa kati ambaye ana nywele za hudhurungi, ameweza kuvalia fulana ya rangi nyeupe. Kwenye mapaja yake, kuna tarakilishi ya mkononi ambayo huenda anaitumia kwa ajili ya masomo yake ya kidijitali. Kando yake kuna meza, ambayo ina picha na vifaa vingine tofauti.

Vifaa tofauti tofauti vya kidigitali ambavyo vinaweza kufanikisha masomo, ya kidigitali na kumsaidia mtu kuweza kuhitimu. Kati ya vifaa hivi ambavyo vinaonekana, kuna simu ya mkononi, kuna tableti, kuna kompyuta, na vile vile kuna vitabu ambavyo vinaashiria kwamba kwa kutumia vifaa hivi, wengi duniani wanaweza kupata masomo na kuweza kuhitimu.

Bango la matangazo linalohusiana na somo la kidijitali. Kuna mwanamume ambaye anatumia tarakilishi iliyo mbele yake. Kuna kofia ya kuonyesha kwamba mtu anaweza kuhitimu baada ya kusoma kupitia mtandao.

Mvulana mdogo ambaye amevalia vipokea sauti vinavyobana kichwani, akiwa na tarakilishi, juu ya mapaja yake, anaonekana kuwa na uso wenye kutabasamu, ishara ya kwamba huenda anafanikiwa katika kufanya utafiti wake, kando yake, kuna begi, la rangi nyeusi, ambalo huenda linatumika katika kubeba, kifaa chake cha kielektroniki.

Mandhari ya nyumbani hasa karibu na jikoni binti ambaye ni mwenye umri wa kati ameweza kuketi kwenye kiti cheusi akiwa na tarakilishi juu ya meza iliyo mbele yake huenda anaendelea na masomo yake ya kidijitali. Kuna vitabu na hata kikombe cha chai juu ya meza.

Binti ambaye amejitanda kitambaa cheusi kichwani na kuvalia fulana yenye rangi ya kijivu ameshikilia tarakilishi yake mkononi huenda akiendelea na somo lake la kidijitali.

Bango la matangazo likionyesha vifaa tofauti tofauti vinavyotumika wakati wa somo la kidijitali. Kati ya vifaa hivyo ni pamoja na tarakilishi, simu ya mkononi, daftari na hata pia kalamu. Kuna kikombe ambacho kinaonyesha kwamba somo la kidijitali linaweza kufanyika mahali popote.

Katika bango hili panaonekana vifaa tofauti vinavyotumika katika masomo ya kidijitali. Kati ya vifaa hivyo ni kompyuta, madaftari na vile vile kuna kofia ya kuhitimu inayoonyesha kwamba masomo ya kidijitali yanaweza kufanikisha yeyote.

Vifaa vinavyotumika kwa ajili ya masomo ya kidijitali. Kati ya vifaa hivyo kuna tarakilishi au kompyuta, kuna simu ya mkononi, na hata pia kwa ajili ya afya ya macho, kunaonekana miwani. Kuna daftari pamoja na kalamu, ambavyo vinatumika kunakili ama kunukuu mafundisho yanayoendelea katika masomo ya kidijitali.

Mwanadada ambaye ana nywele za kahawia, anaonekana kuinua mkono wake wa kulia, ishara yakwamba yupo katikati ya somo lake la kidijitali akitumia tarakilishi ya mkononi ambayo iko juu ya meza, kando ya tarakilishi pana simu yake ya mkononi.

Darasani, wakati wa somo la kidigitali, wanafunzi wanaonekana kufurahishwa na utumizi wa vifaa vyao vya kielektroniki. Hapa mbele, panaonekana wasichana wawili ambao wanatumia tableti yao. Wameweza kufurahia, kusoma, kwa kutumia tableti labda wanafanya utafiti ambao unahusiana na zoezi ambalo walipewa na mwalimu.

Kibandiko kinachoonyesha tofauti zilizopo kati ya masomo ya kidijitali na masomo ya darasani. Kibandiko hiki kinasisitizia faida za masomo ya kidijitali. Kati ya faida hizo ama tofauti hizo ni kwamba masomo ya kidijitali yanaweza kufanyika mahali popote, wakati wowote ule, huku masomo ya darasani yakihitajika kufanywa tu mahali hususa na wanafunzi wakiwepo.

Bango la kutangaza linaloonyesha vifaa tofauti tofauti vinavyotumika wakati wa somo la kidigitali. Kati ya vifaa hivyo kunaonekana tarakilishi, vitabu na hata kalamu. Kwenye tarakilishi hiyo kunaonekana mwalimu pembeni ambaye huenda anaendeleza somo la kidigitali. Vilevile kuna kikombe cha chai ambacho kinasaidia kuona manufaa ya masomo ya kidigitali, kwamba ni somo linaloweza kufanyika popote.

Wakati wa somo la kijiditali, kila mmoja katika chumba hiki anaonekana kujishughulisha na kifaa chake cha kieletroniki kujihusisha na somo hilo. Kunaonekana mwadada huyu ambaye yupo pamoja na mwanaume wanaonekana kukazia fikra hasa kile kinacho endelea katika somo hilo kupitia tarakilishi yao.

Mwalimu anaonekana kuendeleza somo la kidigitali. Mbele yake kuna kompyuta ambayo anatumia kwa akili ya somo hilo. Kwenye skrini kuu kunaonekana video za wanafunzi ambao wamejiunga na somo hilo. Vilevile, kuna ubao ambao unatumika na mwalimu, ikiwa na hitaji la kufanya maelezo zaidi.

Mabinti wanao onekana wakitabasamu, pamoja na wengine, wana tarakilishi ndogo ya mkononi ambayo inawasaidia kufanya utafiti, mbalimbali katika masomo yao.

Binti mwenye umri wa kadri ambaye amevalia nguo ya rangi ya manjano anaonekana kuwa na uso wenye kutabasamu. Ishara ya kwamba anafurahia kutumia tarakilishi yake anapofanya utafiti kuhusu mambo tofauti tofauti katika dunia.

Binti aliyesukwa nywele za rangi ya kahawia yupo kwenye maktaba. Pana vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Binti huyu anaonekana kuchagua kitabu kimoja na kukipitia ili kuweza kuona ikiwa atakitumia baadae. Mandhari inaonyesha sehemu ya shule ya maktaba.

Ndani ya shule siku ya michezo inaonekana wanafunzi ambao wapo uwanjani, wakitumia uwanja huu wa shule kwa ajili michezo yao ya riadha. Wanafunzi hawa wakiwa wamevalia sare zenye rangi tofauti tofauti ili kuashiria timu zao wanabishana katika mbio kwenye uwanja.

Ndani ya ukumbi ambako kumepangwa viti pamoja na meza, viti hivi vikiwa ni vya rangi nyeusi. Kuna madirisha yaliyotiwa pazia za rangi nyekundu. Madirisha haya yakikusudiwa kuleta mwangaza wa kutosha kwenye chumba hiki.

Huenda ni ndani ya chumba kinacho tumiwa na mwanafunzi wa chuo kikuu. Panaonekana kitanda kilicho tandazwa malazi vizuri. Kando ya kitanda hichi kuna dirisha linalotumika kupitisha mwangaza, dirisha lenyewe linaonekana kuwa na pazia. Vile vile ndani ya chumba pana jokofu na juu yake pana wimbi la micro ambalo linatumika kuchemsha chakula.

Ndani ya darasa ambalo huenda ni la wanafunzi wa chuo kikuu, pana viti ambavyo vinatumika na wanafunzi. Viti vyenyewe vimeweza kupangwa kwenye safu, huku kukionekana ubao mweupe kwa mbele. Ukuta wa darasa hili umeweza kupakwa rangi ya malai. Vile vile, kuna taa ambazo zimening'inia ambazo zinasaidia kuleta mwanga kwenye darasa hili.

Ndani ya darasa hili la chuo kikuu, pamepangwa viti, ama madawati yanayotumiwa na wanafunzi. Madawati yenyewe yanaonekana kupangwa kwenye mistari iliyonyooka. Kuna madirisha kwenye jengo hili, ambayo yanasaidia katika kupitisha mwangaza, wakati wa masomo.

Ndani ya chumba hiki ambacho huenda ni bweni kwenye shule, kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda hivi vimetandazwa malazi yenye rangi ya kijani kibichi, huku net za rangi nyeupe zikionekana kuning'inia. Kuna kuta ambayo imepakwa rangi na vilevile kutiwa picha kwenye kuta.

Sehemu hii huenda ni sehemu ya shule panaonekana jengo ambalo huenda linatumika na wanafunzi. Jengo lenyewe ni la ghorofa na lina madirisha ya vyuma na vioo. Kuna miti pamoja na nyasi ya kijani kibichi kando ya jengo hili.

Ndani ya bweni hili pana vitanda ambavyo huenda zinatumiwa na wanafunzi. Vitanda vyenyewe ni vya ghorofa. Vinaweza kuekwa magodoro na hata kutandikwa vizuri. Kila kitanda kina blanketi. Kuna dirisha ambalo kwa mbali linaonekana kupitisha mwanga kwenye chumba hiki cha kulala.

Kundi la wanafunzi ambao wapo kwenye maktaba iliyo na vitabu viliyopangwa vizuri kwenye rafu za rangi ya samawati. Baadhi ya wanafunzi, wanaonekana kujishughulisha na usomaji wa vitabu walivyo vichagua, huku wengine wakionekana kuandika kwenye madaftari yao.

Ndani ya bweni, ambalo lina mlango wa rangi ya samawati, panaonekana vitanda ambavyo vimepangwa kwa sufu, vizuri. Vitanda hivi, vimeweza kutandazwa kwa malazi yenye rangi ya waridi. Vile vile, kunaonekana neti za rangi nyeupe ambazo zinaning'inia, kuashiria usalama kutokana na ugonjwa wa malaria.

Sehemu ya shule kihususa chumba cha kisanyansi kinachojulikana kama maabara. Chumba hiki kinaonekana kua na mifereji mingi ambayo ni ya rangi nyeupe. Chumba hiki pia kina madirisha ambayo pia yanasaidia kupitisha mwangaza kwenye chumba hiki. Madirisha hayo, yana pazia ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Vitanda viwili vilivyotengenzwa kwa mbao ndani ya chumba ambacho huenda ni cha wanafunzi. Vitanda vyenyewe vikiwa vimetandikwa vizuri malazi yenye rangi nyeupe ina mito ambayo ni nyeupe pia. Vile vile kuna neti ambazo zinaning'inia, ambazo husaidia katika kujikinga na mbu.

Ndani ya maktaba, sehemu ya shule , rafu nyingi zilizopangika kwenye safu laini zimeweza kupangwa vitabu vya aina tofauti. Mbele ya rafu izo kuna meza ambazo zina viti vyenye rangi ya samawati.

Ndani ya ukumbi wa Chuo Kikuu cha USIU, kuna wanafunzi ambao wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu. Wanafunzi wenyewe wakionekana kuvalia sare za rangi ya zambarau, wengine wakiwa kwenye sare za rangi nyeupe na hata wengine kwenye sare za rangi ya kijivu. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa makini sana, labda wakitazama uwasilishaji unaoonekana kwenye jukwaa.

Katika bweni ndani ya shule, pana hivi vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Vitanda vyenyewe vinaonekana kutandazwa mablanketi ambayo ni maridadi. Kuna onekana pia mito ambayo ni ya rangi nyeupe. Kuta za bweni hili limeweza kupakwa rangi hili kuboresha mwonekano wake.

Basi la shule limeweza kuegeshwa. Basi lenyewe limeweza kupakwa rangi ya manjano. Kupakwa rangi ya manjano ni kati ya sheria ambazo zimetolewa na serikali , ili kuweza kuhakikisha kwamba mabasi ya shule yanatofautishwa barabarani na mabasi mengine.

Ndani ya bweni pana vitanda vya ghorofa ambavyo vimeundwa kwa mbao. Vitanda hivi vimeweza kutandazwa vizuri huku vikiwa vimetiwa mito ya rangi ya samawati. Jengo hili lina madirisha ambaye yanasaidia kupitisha mwangaza kwenye bweni hilo.

Sehemu ya shule, maabara ya kompyuta, panaonekana wanafunzi ambao wanatumia tarakilishi kufanya mazoezi. Hapa mbele panaonekana mwanadada ambaye amejifunga kitambaa cha rangi ya samawati anasaidiwa na mwalimu ili kuweza kufanikisha zoezi lake.

Kabati zenye rangi ya kahawia zikiwa zimefungika milango. Sakafu ina vigae vyenye rangi ya malai. Ukuta ukiwa umepakwa rangi nyeupe. Madirisha ambao yameundwa vizuri kwa vioo yanasaidia kupitisha mwangaza kwenye chumba hiki.

Sehemu ya shule ukumbini, pana viti ambavyo vimepangwa kwa safu, viti vyenyewe, ni vya rangi nyekundu, na vinaonekana kuwa vingi, ishara ya kwamba, ukumbi huu hutumika na wanafunzi wengi, kwa wakati mmoja, kwa ajili ya mambo tofauti tofauti.

Ndani ya shule sehemu ya uwanja. Uwanja huu, huenda unatumika katika kucheza mchezo wa kandanda. Inaonekana watu, ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Watoto hao, wanahitajika kufunga bao, kwenye nguzo za goli, zinazoonekana.

Ndani ya chumba cha wanafunzi cha kulala pana vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa mbao vitanda hivi vimeweza kutandazwa malazi kwa njia nadhifu. Malazi yenywe yakiwa yamefunikwa kwa blankenti ambazo zina mau, kando yake kuna kabati ambayo huenda wanafunzi wanatumia kutia vitu vyao vya kibnafsi.

Vitanda vitatu vilivyotengenezwa kwa mbao; ndani ya chumba ambacho huenda ni sehemu ya bweni la shule. Kila kitanda kimeweza kutandazwa malazi na kufunikwa na blanketi ya rangi ya kijani kibichi. Neti za rangi nyeupe zinaonekana kunig'inia kutoka ukutani. Ukuta ambao umepakwa rangi, umetundikwa picha.

Maabara ya kompyuta ambako kuna tarakilishi zilizopangwa juu ya meza kwa safu. Pana viti viwili vya plastiki ambavyo ni vya rangi ya samawati. Kuna ubao mweupe amabo una maandishi kuonyesha kwamba mafunzo ya kidijitali yalikuwa yakiendelea.

Chumb hiki kinatumika kama maktaba ndani ya shule. Kuna meza zilizopangwa na meza hizo zina viti vya plasiti ambavyo vimezunguka kila meza. Rafu ambazo ndani yake kumepangwa vitabu kwa utaratibu zinaonekana kwa umbali.

Chumba cha mwanafunzi wa chuo kikuu. Ndani yake pana kitanda kilichotandikwa kwa njia nadhifu kukiwa kumewekwa mito juu yake, kiti pamoja na meza huenda mwanafunzi anatumia wakati anadurusu.

Ndani ya chumba cha mazoezi pamefika wanaume wengi ilikuweza kufanya mazoezi. Kwa mbele kabisa, kuna mwanaume huyu ambaye alivalia tishati yenye rangi ya samawati na suruali yenye rangi nyeusi. Anaonekana kuinua chuma hiki ilikusaidia kuboresha misuli yake.

Katika bweni hili, vitanda vimeweza kupangwa kwa safu na mpangilio mzuri. Kila kitanda kina godoro na vitanda vyenyewe ni vya chuma na rangi nyeusi. Madirisha ambayo yamewekwa pazia yanaonekana kupitisha mwangaza ndani ya chumba hiki.

Huenda ni darasa la chuo kikuu likiwa na madawati yaliyopangwa kwenye safu na mpangilio mzuri, madawati yenyewe yakiwa ya rangi ya kahawia. Darasa hili lina mlango mweusi na pia Lina madirisha ambayo yanasaidia kupitisha mwanga wa kutosha.

Ndani ya chumba cha mazoezi, hasaa huenda katika chuo kikuu, wanaume wamefika hapa ilikuweza kufanya mazoezi yao wanayofanya kwa ukawaida. Kati yao, wanaonekana kuinua chuma ilikusaidia misuli yao kuendelea kuwa na nguvu. Sakafu ina zulia la rangi nyekundu na ukuta umeweza kupakwa rangi ya malai.

Ndani ya shule kihususa mbele ya ofisi kuu, panaonekana mazingira ambayo yametunzwa vizuri, kuna miti, pamoja na maua ambayo yamepandwa, ilikuboresha mwonekano, wa sehemu hii, vile vile kunaonekana barabara ya lami, ambayo inaingia ndani ya, shule hio.

Ndani ya maabara ya sayansi ambayo inatumika na wanafunzi shuleni, pana mifereji, inayosaidia kuleta maji ya kutosha, hasaa ya kutumika wakati wa masomo, vilevile, kemikali ambazo zimetiwa kwenye chupa tofauti, zipo pale, madirisha, yakiwa wazi, yameweza kusaidia kuleta mwanga wa kutosha kwenye chumba hiki.

Sehemu ya shule, ndani ya maktaba, pana rafu ambazo zimeweza kupangwa vitabu tofauti tofauti, vya kusomwa. Kunaonekana meza, pamoja na viti ambavyo vinatumika na wanafunzi wanapokuja maktabani. Kuna wanafunzi ambao wanaonekana kuwa makini, kusoma vitabu ambavyo wamevichukua kutoka kwenye rafu.

Ndani ya chumba cha kulala kwenye bweni kuna kitanda hiki cha ghorofa kilicho tandikwa vizuri, kando ya kitanda kuna meza pamoja na kiti ambacho huenda mwanafunzi anakitumia wakati wa kudurusu dirisha limeweza kutiwa pazia kupunguza mwangaza unaotoka nje.

Ndani ya chumba cha kulala kwenye bweni shuleni kuna vitanda viwili vilivyotandikwa vizuri. Katikati ya vitanda hivyo kuna viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe na chini kuna zulia la rangi ya njano na nyeupe.

Ndani ya darasa hili pana meza. Meza hizo zimeweza kupangwa viti kando kando ili kutumiwa na wanafunzi. Mbele ya darasa hili pana ubao mweupe. Ubao huu hutumiwa na mwalimu ili kuandikia. Kunaonekana pia madirisha ambayo yanasaidia kupitisha mwangaza katika darasa hili. Pembeni pana sehemu ambayo imeweza kuwekwa kompyuta inayotumika pia katika masomo.

Ndani ya ukumbi wa shule, ambao, una viti vya rangi nyekundu vilivyopangika kwenye safu, viti hivi vimejaa watu ambao huenda ni wanafunzi, wanaonekana kumkazia fikra msemaji aliye kwenye jukwaa.

Chumba ambacho huenda ni sehemu ya bweni ya shule, kina kitanda kilichoundwa kwa chuma. Kitanda hiki, kina magodoro yaliyotandazwa na kuwekwa shuka za rangi nyeupe. Blanketi vile vile, zimeweza kukunjwa na kuweka juu ya vitanda hivyo. Madirisha yaliyo na vioo yanaonyesha mwangaza unaotoka kwa nje.

Ndani ya maktaba, pana rafu ambazo zimepangwa vitabu mbalimbali ambavyo vinaweza kutumika katika masomo ya aina tofauti. Katikati ya rafu hizo, panaonekana watu ambao wanatafuta vitabu. Kati ya watu hawa , kuna mwanadada mmoja aliyevalia vazi yenye rangi nyeusi na la waridi, ambaye anaonekana kukagua kitabu kimoja.

Ndani ya maktaba ambayo huenda ni ya wanafunzi wa chuo kikuu, pana rafu ambazo zimepangwa vitabu vya aina tofauti. Wanafunzi wameweza kuwa makini na kuchagua vitabu ambayo wanavisoma.

Sehemu ya shule ambayo inaonyesha jengo lililojengwa la ghorofa. Jengo hili limeweza kujengwa kwa mawe na kuweza kupakwa rangi. Jengo hili lina madirisha ambayo yametengenezwa kwa chuma na kuweza kutiwa vioo. Mbele ya jengo hili panaonekana vijibarabara ambavyo vimeweza kutunzwa vizuri.

Ndani ya darasa hili pana madawati ambayo yamepangwa kwa safu nzuri. Madawati yenyewe yameundwa kwa mbao pamoja na vyuma. Kuna madirisha ambayo yanaonekana kupitisha mwangaza kwenye darasa hili.

Basi la shule limeweza kuegeshwa, basi hili lina rangi ya manjano basi lenyewe linatumika na wanafunzi kuweza kusafiri katika maeneo mbali mbali wanapojishugulisha na shughuli tofauti za shuleni. Basi hili limepakwa rangi ya manjano kwa sababu ni sheria kutoka kwa serikali ili kuweza kusaidia kutofautisha magari ya uma na magari ya wanafunzi.

Sehemu ya shule, uwanjani panaonekana kikundi cha wanaume ambao wanajihusisha katika mchezo wa kupitisha vifaa kwa nyuma. Kando yao kuna jengo ambalo limeweza kujengwa kwa mawe na likapakwa rangi vizuri.

Ndani ya ukumbi hasa sehemu inayotumika na hadhira. Kunaonekana kupangwa viti vilivyotengenezwa kwa mbao. Viti vyenyewe vimeweza kupangwa katika mstari iliyonyooka na kumeachwa nafasi katikati ya viti hivi ili kuweza kutumika na watu kwa ajili ya kupita.

Ndani ya chumba hiki cha kulala kuna kitanda ambacho kimetengenezwa kwa mbao, kimeweza kutandikwa vizuri na kufunikwa na blanketi yenye rangi ya kijani. Neti ya rangi nyeupe imeweza kuning'inia. Ukatani panaonekana nembo ya msalaba na kando ya kitanda kuna kabati lenye rangi ya hudhurungi.

Sehemu ya shule, hasa katika uwanja wa mchezo wa wavu. Panaonekana kina dada ambao wanamenyana katika mchezo huu wa wavu. Wanadada wanatoka katika timu tofauti, timu moja ikiwa imevalia jezi lenye rangi ya bluu na timu nyingine ikiwa imevalia jezi lenye rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya shule, pana nyumba, ambazo huenda zinatumika na walimu, au wafanyikazi wa shule hio. Nyumba zenyewe, zinaonekana kutiwa rangi tofauti, ili kuboresha umaridadi wazo. Mbele ya nyumba hizo, pana nguo, ambazo zimeanikwa, vilevile, pana, ndoo tofauti tofauti.

Sehemu ya shule ambayo ni kidimbwi kinachotumika na waogeleaji. Pana watu ambao wanafurahia kuogelea. Kando ya kidimbwi hiki pana viti vya plastiki vya rangi ya nyekundu na hata samawati.

Ndani ya darasa huenda likiwa ni darasa la wanafunzi wenye chuo kikuu, pana sakafu iliyotiwa vigae vyenye rangi nyeupe na pia kuna madawati yaliyopangwa kwenye safu laini. Madirisha yakiwa na pazia zilizosongezwa na kuacha mwanga wa kutosha huweze kuingia kwenye darasa hili.

Katika bweni hili la wanafunzi pana vitanda vya chuma ambavyo vina malazi yaliyotandazwa vizuri. Kuna neti zenye rangi ya kijani kibichi zilizoning'inia kutoka kwenye paa. Pembeni, juu ya kitanda kimoja, kuna sanduku nyeusi linalotumika kuweka sare.

Sehemu ya shule. Maabara ya kompyuta. Yaani mahali ambapo wanafunzi wanapatana kwa ajili, ya masomo yao ya kidijitali. Pana tarakilishi, zenye rangi nyeusi, ambazo zimepangwa kwa njia iliyo lainika, juu ya meza tofauti tofauti ili kuwawezesha wanafunzi kufanya kazi bila kusukumana.

Wanafunzi wanaonekana wapo uwanjani wakicheza. Kuna mti mkubwa ambao unaleta kivuli, alafu pa mbele kuna madarasa yanayotumika na wanafunzi kwa ajili ya kusoma. Magari mawili madogo pamoja na basi yapo kwenye sehemu ya maegesho.

Sehemu ya shule katika bweni; pana vitanda vya chuma vya gorofa. Baadhi ya vitanda vimetandazwa malazi yenye rangi nyeupe huku vingine vikiwa vimetandazwa malazi yenye rangi ya kijani kibichi. Chini ya kitanda kimoja, panaonekana sanduku ambalo ni la rangi ya buluu na hata katikati pana kiti chenye rangi nyeupe.

Kwenye maktaba hii kuna rafu kadhaa. Kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu hizo. Rafu iliyo mbele ya mlango wa maktaba hiyo ina mikoba ya wasomaji. Vile, vile kuna meza pamoja na viti ambavyo vinatumika na wasomaji.

Binti mweupe ambaye amefunga nywele zake nyeusi vizuri yupo darasani. Kwa nyuma kuna ubao mweusi ambao una maandishi ishara ya kwamba huenda mwanafunzi huyu amekuwa akisoma somo la Sayansi. Binti amevalia tishati yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi watatu wanaojishughulisha kukata nyama, wakitumia kisu kwa vipande vidogo vidogo. Wanafunzi wenyewe wakionekana kuchuchumaa; huku kando yao kukiwa na mwanaume anayetembea. Vile vile kuna vyombo vya plastiki kama vile ndoo na mitungi ya njano.

Ndani ya ukumbi wa shule ya Thika road christian school kama vile kibandiko ukutani kinavyoonyesha, huenda hawa ni wanafunzi ambao wanaonekana kuvalia mavazi ya aina tofauti tofauti ili kuonyesha utamaduni wa maeneo tofauti tofauti ya nchi.

Kikundi cha wanafunzi, ambacho kinaonekana kufurahia mandhari, ya sehemu hii ya mlima, kuna kibandiko kinachoonyesha kwamba wamefika kilele, cha Mlima Longonot , huenda wamezuru eneo hili ilikuweza kulinganisha masomo ambayo wanasoma darasani, na masomo ya Jografia.

Ndani ya shule ya sekondari, pana wanafunzi, wa kike na wa kiume, wanafunzi wenyewe, wengine wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wameketi, wamevalia sare, za, rangi nyeupe, na nyeusi, wanafunzi hawa wanaonekana kujipanga, kwa ajili ya kufanya somo ambalo lina, hitajika kufanywa katika vikundi tofauti.

Katika shule ya upili kunaonekana wasichana ambao wamepanga mistari iliyonyooka. Wasichana hawa wanaashiria kwamba shule yao ni shule ya wasichana. Wasichana wenyewe wamevalia sare ambazo ni za rangi nyeupe na nyeusi wakionekana kua wanaskauti ambao wanajifunza mazoezi mbalimbali.

Ndani ya darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum, kihususa huenda wakiwa ni viziwi kwa sababu, mwalimu anaonekana kuwasiliana na wanafunzi wake, akitumia lugha ya ishara. Kwa nyuma, kuna ubao, mweusi, ambao umebandikwa picha za aina tofauti tofauti ili kuwavutia wanafunzi.

Ndani ya darasa hili la wanafunzi wenye mahitaji maalum, panaonekana wanafunzi ambao, wamenyoosha mikono yao. Wanafunzi wenyewe, wana nyuso za kutabasamu, ishara ya kwamba wanafuatana na mwalimu unyo kwa unyo. Kunaonekana mwanafunzi huyu ambaye, anatumia mkono wake wa kushoto, kuweza kunakili, ndani ya kitabu chake.

Mwalimu mwenye nywele nyeusi yuko pamoja na wanafunzi wake ambao huenda wana mahitaji maalum. Kwenye mkono wake wa kulia ana huyo mvulana ambaye ameketi juu ya kiti cha magurudumu, ishara ya kwamba huenda yeye ni kiwete. Vile vile kuna binti anayeonekana kwa mbali, akionekana kutumia vidude fulani vilivyo juu ya meza.

Mwanafunzi ambaye huenda ni kiwete, anatumia kiti cha magurudumu. kiti hiki kinamsaidia kuondoka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Anaonekana kusaidiwa na kiti hiki kufika kwenye maktaba ili kuweza kukagua kitabu tofauti tofauti. Kati ya vitabu alivyokagua, amechukua kimoja ni kuweza kuangalia kina habari gani.

Mvulana na msichana ambao wameketi juu ya meza wakiwa wamevalia sare zenye kijani kibichi wanaonekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya Ishara jambo linaloonyesha kwamba uenda wao ni wanafunzi viziwi ama mabubu. Mbele yao kuna ubao mweusi ambao una maandishi tofauti tofauti ishara ya kwamba masomo yanaendelea darasani.

Maktabani panaonekana mwanafunzi ambaye ameketi tuli huku akifuatana na mwalimu wake kwenye tarakilishi yake. Mwanafunzi huyu anaonekana kutumia lugha ya ishara kuonyesha kwamba huenda yeye ni kiziwi ama bubu, nyuma yake pana rafu ambalo limepangwa vitabu vya aina tofauti tofauti.

Daktari wa meno pamoja na mvulana mdogo. Daktari huyu anaonekana kupenya meno yake ili kuweza kumwonyesha mvulana huyu, huenda akawa anamweleza umuhimu wa kuweza kuhakikisha kwamba meno yetu ni safi nyakati zote.

Ndani ya darasani lenye wanafunzi walio na mahitaji maalum. Kati ya wanafunzi hawa, wengi wanaonekana kumkazia mwalimu uangalifu, ili kufuatana naye anapoendelea na mafunzo yake. Kuna mvulana anayeonekana amevalia miwani, ambaye anaonekana kutumia vidole vyake kuweza kusoma kile ambacho kimeandikwa, ishara ya kwamba huenda mvulana huyu ni kipofu.

Watu wanne ambao kati yao wawili ni wa kike huku wengine wakiwa wa kiume. Wanaonekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara; huenda ni kwa sababu wana mahitaji maalum yaani wao ni viziwi. Mbele yao juu ya meza kuna tarakilishi.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wake wamevalia barakoa wakati wanapoendelea na somo lao. Kati ya wanafunzi hao kunao ambao wamenyosha mkono, ishara ya kwamba wanafuatana na mwalimu unyu kwa unyu. Mwanafunzi ambaye ameketi upande wa kulia anaonekana kuvalia kifaa cha kumsaidia kusikia ishara ya kwamba anasiadiwa kuweza kupatanisha mahitaji yake ya elimu.

Ndani ya darasa ambalo huenda ni la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Huko mbele kabisa pana binti mdogo ambaye anatumia kalamu kuweza kunakili nambari zilizo juu. Mwalimu anampa umakini mwanafunzi huyu ili kuhakikisha kwamba anafanya jambo lililo sawa. Mwalimu huyu, pamoja na mwanafunzi wake, huenda ni vipofu.

Mwanafunzi mwenye umri wa kadri. Anasoma kitabu kilicho mbele yake juu ya meza. Mwanafunzi huyu anatumia vidole vyake ili kusoma ishara ya kwamba huenda yeye ni mwanafunzi kipofu. Ameketi juu ya kiti kilichotengenezwa kwa mbao.

Ndani ya darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum; pana mwalimu wa kike pamoja na mwanafunzi wake ambaye ni msichana mdogo. Wanaonekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara; kuonyesha kwamba huenda mwanafunzi huyu ni kiziwi. Mwalimu uso wake una tabasamu; ishara ya kwamba wanasikizana vizuri na mwanafunzi wake.

Ndani ya maktaba, panaonekana mwanafunzi huyu ambaye huenda ni kiwete, akiwa anatumia kiti chake cha magurudumu. Mwanafunzi huyo anaonekana kuwa na umakini zaidi, anaposoma kitabu ambacho huenda amekitoa kwenye rafu.

Ndani ya darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanafunzi hawa wanaonekana kuketi, wengine wakiwa wamesimama. Mwalimu, pamoja na wanafunzi, wanaonekana kumkadhia fikra mwanafunzi huyo ambaye amesimama huenda akifanya zoezi lake. Vilevile, mikoba ya wanafunzi hawa imeweza kuwekwa kwenye viopoo.

Mwalimu pamoja na binti mchanga ambaye huenda ni kiziwi wanaonekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwalimu huyu ana nywele nyeusi sawa na mwanafunzi wake pia.

Mwanafunzi mvulana ambaye amevalia tishati ya rangi ya chungwa, anaonekana kutumia lugha ya ishara anapowasiliana na mwalimu wake. Utumizi wa lugha hii ya ishara unaonyesha kwamba huenda mwanafunzi huyu ni mlemavu wa kusikia na hivyo kutumia lugha ya ishara kunamsaidia kuweza kuelewa mafunzo yake.

Mwanafunzi ambaye amevalia shati lenye rangi ya samawati akiwa na nywele zilizochanwa za kahawia anaonekana kuwasiliana na mwalimu wake kwa kutumia ishara za mkono ikonyesha kwamba huenda yeye ni mwanafunzi kiziwi.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi wake, wakionekana kuwa makini kabisa kwenye kifaa cha kielektroniki ambacho huenda wanakitumia kujifunza. Mwalimu huyu amemkazia uangalifu mwanafunzi wake ili kuhakikisha kwamba mahitaji yake maalum yameweza kutimizwa.

Kijana mdogo ambaye huenda ana ugonjwa wa kupooza kwa ubongo ameweza kuandamana na mama yake kwenda kwa mtahini ili kuweza kutahiniwa na kusaidiwa ikiwa anaweza kupatana na mahitaji yake hususa.

Darasani panaonekana binti huyu ambaye amevalia kipokea sauti kinachobanwa kichwani chenye rangi ya samawati. Anaonekana kuwa makini sana kuskiza, na hata kuguza kifaa chake cha kielektroniki, huenda ili kuweza kuelewa kile anachoskiza. Ishara ya kwamba huenda mwanafunzi huyu ni kipofu.

Mvulana mdogo aliye na nywele zenye rangi nyeusi akiwa amevalia tisheti yenye rangi ya samawati, anaonekana kuwa mlemavu wa mikono. Juu ya meza iliyo mbele yake kuna kadi zinazohusisha kuzidisha nambari.

Mvulana mdogo, ambaye huenda na mahitaji maalum, mvulana huyu huenda amepelekwa kwa mtahini ili aweze kutahiniwa na kuweza kusaidiwa kupata mahitaji ambayo yatamsaidia kuendelea na masomo yake. Anaonekana mwanadada huyu ambaye amevalia lausi yenye rangi ya samawati ambaye anaonekana kumshughulisha mvulana huyo.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wawili wa kiume. Mwalimu anaonekana kumkazia fikra kati ya wanafunzi hao, kwa kuwasiliana naye kutumia lugha ya ishara. Utumizi wa lugha ya ishara unaonyesha kwamba huenda wanafunzi hawa ni viziwi ama mabubu, kwa hivyo lugha hio ya ishara inawasaidia kuweza kufanikisha masomo yao.

Ndani ya darasa hili pana wanafunzi tofauti ambao huenda wana mahitaji maalum tofauti. Kwa mbele kabisa, kuna mwalimu ambaye amevalia nguo yenye rangi ya samawati, nywele zake zikiwa ni za hudurungu. Yupo kando ya wanafunzi huyu mvulana, ambaye pia anaonekana kuwa na tabasamu kwenye uso wake, akiwa ameshikilia vidude ya kuchezea mkononi.

Ndani ya darasa ambalo huenda ni la wanafunzi wenye mahitaji maalumu, pana binti mchanga ambaye amesuka nyule zake za hudhurungi, akiwa pamoja na mwalimu wa kike. Nyuso zao zikionekana kufurahi ishara ya kwamba wanafurahia somo lao na mwalimu amemsaidia mwanafunzi huyu mwenye mahitaji maalumu kwa nyuma kuna rafu iliyopangwa vitabu.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wawili darasani. Mwalimu anaonekana kumkazia uangalifu mwanafunzi mmoja; akitumia lugha ya ishara, ikionyesha kwamba huenda wanafunzi hawa ni mabubu ama viziwi. Utumizi wa lugha ya ishara unasaidia katika kutimiza elimu ya mahitaji maalum.

Ndani ya darasa pana mwanaume ambaye huenda ni mwalimu pamoja na wachanga wenye umri tofauti tofauti. Mwanamme huyu anajishughulisha kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa, ambao huenda wana mahitaji maalum, wanapata masomo yao kwa njia rahisi. Ukutani pamechorwa nambari tofauti.

Katika darasa ambalo ni la wanafunzi wenye mahitaji maalum; mwalimu anaonekana kumpa uangalifu mwanafunzi huyu ambaye anachora kwa kutumia penseli ya rangi ya kijani. Mwalimu huyu anampa uangalifu mwanafunzi huyu, huenda kwa sababu ana mahitaji maalum na hivyo kumkazia fikra inamsaidia kuweza kuandamana na wengine.

Mwalimu wa kike, pamoja na mwanafunzi wake wa kiume. Mwanafunzi huyu, huenda akawa na mahitaji maalum. Anaonekana kukazia fikra tarakilishi iliyio mbele yao, akionekana kuiga ishara anazoona kwenye tarakilishi hiyo, huku mwalimu akimkazia fikra. Utumizi wa ishara, ni kuonyesha kwamba, huenda mwanafunzi huyu, ni kiziwi ama bubu.

Mwalimu ambaye ana nywele fupi na amevalia miwani, yupo darasani huenda pamoja na wanafunzi wake walio na mahitaji maalum. Mkono wake unaonekana kutoa ishara, huku akimwangalia uso kwa uso mwanafunzi aliye mbele yake, ishara ya kwamba huenda wanafunzi katika darasa hili ni viziwi.

Binti mdogo ambaye anaonekana kufurahishwa na kazi ambayo wanafanya pamoja na mwalimu wake. Amevalia nguo yenye rangi tofauti tofauti na vilevile anasaidiwa kutumia vidude mbalimbali ili kuzoeza misuli ya mikono yake.

Binti mdogo ambaye huenda ana maitaji maalumu, anashikilia mpira ambao ni wa rangi ya samawati akitumia mkono wake wa kulia. Nywele zake ni za rangi nyeusi na ameweza kuvalia fulana yenye rangi ya malai.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wenye maitaji maalum kuna mwalimu wa kike pamoja na mwanafunzi wake mvulana. Mwanafunzi amevalia kifaa cha kumsaidia kusikia ishara kwamba yeye ni kiziwi .Ili kumsaidia kuelewa zaidi mwalimu anatumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwanafunzi huyo.

Ndani ya darasa la wanafunzi walio mahitaji maalum. Wanaonekana watu wawili, mmoja wao huenda akiwa ni mvulana, amevalia kifaa cha kuweza kumsaidia kuskia, ishara ya kwamba huenda ana ulemavu wa kuskia yaani kiziwi.

Wanafunzi wapo katika kikundi. Wanafunzi hawa wanaonekana kutumia kalamu zenye rangi tofauti tofauti ili kuirembesha picha yao ambayo wameichora. Kati ya wanafunzi hawa kuna mmoja ambaye anatumia kiti cha magurudumu. Utumizi wa kiti cha magururdumu ni ishara ya kwamba huenda mwanafunzi huyu ni kiwete. Utumuzi wa kiti cha magurudumu kwa mwanafunzi huyu ni kuweza kumsaidia kupatana na mahitaji yake maalum

Mwanamume aliye na nywele zilizochanika za rangi nyeusi anaonekana kusoma kitabu kilicho mbele yake juu ya meza. Mwanamume huyu anatumia vidole vyake anaposoma ishara ya kwamba yeye ni kipofu. Kando yake pana ua lililo kwenye chungu cha rangi nyeupe.

Binti mdogo ambaye huenda ana mahitaji maalumu. Binti huyu anaweza kuletwa kwa mtaalamu ambaye niwa kike ili kuweza kumtahini kutambua ikiwa ana mahitaji maalumu.

Darasa la wanafunzi walemavu, ambao huenda wanahitajika kutumia sehemu tofauti tofauti za mwili ili kuweza kukamilisha mazoezi yao. Kuna binti huyu ambaye ametia kalamu mdomoni huenda ni kwa sababu hawezi kutumia mikono yake kuweza kuandika. Wanafunzi wengine pia wanaonekana kujishughulisha katika kufanya mazoezi yao.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi wake. Mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa mlemavu ameketi juu ya kiti cha magurudumu huku akimkazia mwalimu wake huenda anapofundishwa. Mwanafunzi mwenyewe ameweza kuvalia mavazi yenye rangi ya kijivu. Kando yao pana rafu ambayo imepangwa vidude tofauti vinavyotumika kucheza.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi walio na mahitaji maalum. Pana mwanafunzi huyu mvulana ambaye ameketi juu ya kiti cha magurudumu. Huenda kwa sababu yeye ni mlemavu. Mwalimu wake anaonekana kumpa umakini wa kutosha anapomsaidia kuelewa somo lake.

Mwanadada ambaye amevalia sketi nyeusi na shati lenye rangi ya kijani anatumia vidole vyake kusoma kitabu kilicho kwenye mapaja yake. Utumizi wa vidole anaposoma ni ishara ya kwamba yeye ni kipofu.

Ndani ya darasa ambalo huenda ni la wanafunzi wenye mahitaji maalum, Pana binti mdogo pamoja na mwalimu wake wa kike. Nyuso zao zinaonekana kutabasamu wanapotumia lugha ya ishara kuwasiliana. Meza iliyo mbele yao ina daftari pamoja na kifaa cha kielektroniki na pia kalamu ambayo inawasaidia katika masomo yao.

Ndani ya darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum, mwalimu ameweza kunakili alfabeti mbalimbali kwenye ubao. Mwalimu huyo anaonekana kumwelekeza mwanafunzi, kusoma alfabeti hizo akitumia lugha ya ishara. Utumizi wa lugha ya ishara, unaonyesha kwamba wanafunzi katika darasa hili ni viziwi, na hivyo mwalimu anajitahidi kuwasaidia kufikia mahitaji yao.

Bango linaloonyesha mikono au vidole vinavyogusa nukta au matone madogo madogo, maandishi ambayo yanafanywa na mashine ya breli mara nyingi ikitumika na wanafunzi ambao ni vipofu na hivyo wanahitajika kutumia vidole vyao katika kusoma.

Binti ambaye huenda anapatikana katika sekta ya ulemavu anaonekana kutazama kwa mbali ili kuchora kifaa fulani anachokitazamia. Ameshikilia kalamu ya uchoraji ya manjano na mbele yake kunaonekana mikebe mitatu ambayo ina penseli tofauti tofauti atakazotumia katika uchoraji ili kurembesha kazi yake.

Binti mdogo ambaye amefunga nywele zake vizuri, na kuvalia nguo yenye rangi nyeupe na madoadoa. Anatumia mkono wake wa kushoto kuchora, kwa penseli ya rangi ya machungwa. Kuna vifaa vingi vyenye rangi tofauti tofauti, ikiashiria kwamba msichana huyu anafurahishwa sana na rangi.

Kikundi cha wanafunzi kipo kwenye maktaba wakidurusu vitabu. Mmoja wa wanafunzi hao anaonekana anaketi kwenye kiti cha magurudumu, ni mlemavu hivyo anasaidiana na wenzake katika kikundi hicho kuweza kufanikisha utafiti wa somo lao.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi wake, ambaye ni kipofu. Anamsaidia mwanafunzi huyu kuweza kusoma kwa kutumia vidole vyake anapogusa na kuhisi.